Hapa kuna shamba ya ukulima. Kuna shamba hiyo kuna mbegu ya mahindi zimepandwa hapa. Naona mbegu hizo zimemea kwa wevu hawa zuri.

Kuna mkulima ambapo anashughulikia kutoa ndizi kwenye boma yake ya shamba, naona anashughulikia kutoa ndizi hiyo, ambapo zimeekwa kwenye

Hapa naona muuzaji wa maziwa, naona mtungi ya maziwa hapo kando yake , naona nyumba ya maziwa naona gari inayobeba kulingana na kubeba maziwa hii.

Hapo kuna vyakula vya wanyama zimepangwa kwenye orodha nzuri sana, kwenye rangi ya green hapo kuna zimepangwa zimetolewa ingine kwa...

Huku kuna mkulima mmoja analisha ng'ombe zake za maziwa. Naona anapea amepea vyakula kwa banda ya ng'ombe yao hapo.